Hiki kisima kina maji safi ya kunywa, kuna mitungi mitatu wanawake wawili wote wamevaa shati nyeusi mmoja ameinama mwenzake amesimama, anachota na kuweka maji kwenye vibuyu.

Hapa ni hosiptalini, chumba cha wagonjwa mahututi, mgonjwa amewekwa kwenye mashine, amefunikwa leso nyekundu na nyeupe, baba mgonjwa amekaa kando yake amevaa shati nyeupe, amevaa suruali nyeusi anashika mashini kando yake kuna dirisha.

Hapa ni shambani kumepandwa mahindi kuna watu wawili ambao wanao ng'ang'ana ,mmoja ameshika mtungi mwingine ameshika bomba la maji akimwekea mwenzake wote wanataka kwenda sokoni kununua maharagwe.

Hii ni kiliniki ya avera kuna daktari amevaa barakoa, amevaa mavazi mweupe, ameshikilia mgonjwa maskio, ambaye ni mwanamke amevalia jaketi nyeusi, wagonjwa wengine wamekaa huko kando wakingoja wengine.

Katika hosiptali, kuna mgonjwa amelazwa kwa kitanda, amefunikwa shuka nyeupe. Daktari amesimama kando yake anamhudumia, daktari mwingine yupo kwenye mashine anaangalia mashine, amevaa nguo nyekundu.

Hapa ni hospitalini kuna dirisha, kuna wagonjwa ambayo ni watoto wanne, kuna madaktari wawili ambao ni wanawake, wamevaa sare za madaktari moja ameshika mtoto amemhudumia.

Daktari amevaa sare ya manjano na nyeupe, huku miwani iko machoni, barakoa mdomoni. Anamhudumia mtoto mchanga ambaye ameshikwa na mamake mwenye kavaa nguo nyeupe upande wa kushoto.

Hapa ni kwa duka, duka la ejendi na watu wanaonekana wakiwa wanawa mikono mmoja ni mama mwenye amevaa sketi nyekundu, kwa hili picha watu watatu ni wanawake mmoja ni mwanaume, wawali wamevaa, ghabuti wawili hawajavaa.